Nguzo za umeme zimesimama imara. Zikiwa zimebeba waya wa umeme uliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa umeme kwa wakazi wa eneo hili.

Nguzo za umeme zimesimama imara zikiwa zimebeba waya wa umemeuliounganishwa kwa ustadi mkubwa hadi kwenye kifaa kikubwa cha kusambaza kwa nguvu, ambacho kimesimikwa kwa uangalifu na usalama, mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu sana kwa kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa wakaazi wa uneo hili.

Kiwanda cha usambazaji wa umeme kikiwa na mashine za kisasa zinazoratibu mgao wa umeme kwa maeneo mbalimbali. Miundombinu yake imepangwa kwa uangalizi ili kuhakikisha usambazaji wa umeme wa uhakika na usalama kwa matumizi ya jamii na viwanda vidogo.

Nguzo ya umeme imesimama, imara ikiwa imebeba waya wa umeme zilizounganishwa kwa ustadi mkubwa na kuzingatia usalama. Mfumo huu mzima umejengwa kwa uimara wa hali ya juu kuhakikisha upatikanaji wa uhakika kwa wakazi wa eneo hili

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme chenye miundombinu imara na ya kuaminika, zikipeleka umeme maeneo mbalimbali, huku vifaa vyake vya kusimamia mtiririko umeme vimepangwa kwa mpangilio mzuri, eneo likiwa safi na limewekewa uzio wa usalama, kituo hiki kina mchango mkubwa katika kuhakikisha usambazaji wa umeme na wa uhakika kwa viwanda pamoja na makazi ya watu.

Kituo kikubwa cha umeme chenye miundombinu mizuri, minara mirefu na nyaya nyingi, zinazosambaza umeme maeneo mbalimbali, mandhali haya yanaonyesha utaratibu mzuri wa usambazaji wa nishati kwa matumizi ya jamii na viwanda nchi nzima.

Alama ya barabarani ya kivuko cha wapita kwa miguu inaonekana wazi pembezoni mwa barabara, ikionesha tahadhari kwa madereva kupunguza mwendo na kuwapa kipaumbele waendao kwa miguu. Ni sehemu muhimu ya usalama wa barabarani hasa maeneo ya shule, hospitali au vituo vya magari.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wanafunzi waliyovaa sare za shule na watu wazima wamesimama wakisubiri kuvuka kwenye alama ya pundamilia, huku taa ya barabarani ina ng'ara kwa rangi nyekundu ikidhibiti mwendo wa magari yanayosimama, polisi wa usalama barabarani yupo karibu akihakikisha kila mmoja anafuata sheria na alama za barabarani.

Barabara inajengwa kwa kiwango cha lami, imenyooka na kupita katikati ya mandhari kuvutia. Pembeni kuna wapita njia wakiendelea na shughuli zao, wakitembea kwa utulivu, huku wakifurahia hali ya hewa nzuri. Upande wa barabara kumepambwa na mimea ya kijani kibichi na maua yenye rangi nzuri zenye kuvutia sana.

Pikipiki inasafiri barabara kwa kasi ya wastani ikiwa na dereva na abiria wake ambao hawaja vaa kofia ngumu. Usafiri huu wa pikipiki unawasaidia kufika haraka maeneo ya mjini ambapo magari husimama kwa muda mrefu kwenye foleni.

Lori kubwa limebeba mashine nzito ya kuchongea Barabara, likisafiri kuelekea eneo la ujenzi tayari kwa kuanza kazi eneo hilo, uchongaji wa Barabara unalenga kuboresha miundombinu na kurahisisha usafiri kwa watu na bidhaa.

Katika eneo kubwa la kutupa taka magari ya mizigo yameleta taka nyingi huku watu wachache wakizishusha na kuchambua, taswira hii inaonyesha changamoto na juhudi katika usimamizi wa taka maeneo mbalimbali ya mjini.

Kundi kubwa la wafanya kazi wakiwa wamevaa nguo maalumu za kujikinga, wanazoa taka ngumu kutoka ardhini na kuzipakia kwenye gari kubwa la kusafirishia taka, pembeni kuna mikokoteni midogo ya kusukuma, inatumika kusaidia kubebea uchafu.

Chombo kidogo cha kutupia uchafu kilicho tengenezwa kwa plastiki ya rangi ya bluu, kikiwa na matundu madogomadogo kwa ajili ya kuingiza hewa, hutumika ndani ya nyumba au ofisini kuweka taka ndogo kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia takataka.

Vyoo vya kusimama, vya jinsia ya kiume, vimewekwa katika mazingira safi, vikiwa na rangi nyeupe, inayoakisi usafi na utunzaji mzuri. Mtindo huo ni sehemu ya jitihada ya udhibiti wa taka na mazingira bora ya afya katika maeneo ya umma.

Chombo kikubwa cha kutupia taka kilicho tengenezwa kwa plastiki nyeusi, kikiwa na mfuniko mgumu mweupe, hutumika ndani ya nyumba au nje ya nyumba kuweka taka kubwa kabla ya kuzitupa kwenye maeneo makubwa ya kuhifadhia taka.

Mapipa matatu meusi na makubwa ya plastiki, yapo pembezoni mwa njia, yana mfuniko imara wa kufunga vizuri na hutumika kwa ajili ya kutunzia taka kwenye maeneo ya makazi, biashara au taasisi, kabla ya kupelekwa katika maeneo rasmi ya kutupia taka.

Chombo kikubwa cha kuchotea uchafu, kilicho tengenezwa kwa plastiki nyekundu, kikiwa na mfuniko imara kikitumika mtaani au ndani ya nyumba au ofisini kuweka mazingira taka kubwa kabla ya kuzitupa kwenye maeneo ya kuhesabia taka.

Mfanyakazi wa sekta ya afya akiwa amevalia mavazi ya kujikinga, amesimama nyuma ya gari ya kubebea wagonjwa, akiweka taka katika mapipa ya kuhifadhia taka hatarishi katika mazingira ya hospitali hiyo.

Kundi la vijana, wanaohusika na kusafisha mazingira, ikiwemo kukusanya takataka majumbani na sehemu za biashara, wakiwa wanapakia uchafu kwenye gari kubwa la rangi ya njano, tayari kwa kupeleka na kuutupa uchafu huo.

Katika eneo kubwa la kutupa takataka, kujulikanalo kama dampo watu mbalimbali, wameweka taka nyingi huku wachache wakijishusha na kujitambua rasira hii inaonyesha changamoto bali uje katika usimamizi wa sasa maeneo mbalimbali.

Kundi kubwa la wafanyakazi wakiwa wamevaa nguo maalumu zakujikinga wanazoa taka ngumu kutoka ardhini na kuzipakia kwenye gari kubwa la kusafirishia taka, zoezi hili linaonesha juhudi na usimamizi wa taka kwa kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa afya nzima ya jamii.